Daktari wa kike aliyevaa vazi lenye rangi nyeusi, barakoa mdomoni miwani zenye taa zinazommulika mgonjwa anayesumbuliwa na meno, tayari kumtibu kofia dogo inayozuia nywele kumdondokea mgojwa huyu.

Daktari na nesi aliyesimama pembeni wakimwangalia mgonjwa wa meno kumkagua vizuri kabla ya kumtibu; hii husaidia kuweka meno yetu safi na salama pale yanapokuwa na shida hasa baada ya kutibiwa.

Mikono mingi ya watu wa kike kwa wa kiume ikitia udongo katika eneo lililopandwa mti. Hii huashiria ushirikiano katika utunzaji wa mazingira kwa afya zetu, na afya za wanyama wengine waishio porini.

Daktari wa kiume aliyevalia koti la rangi nyeupe, miwani pamoja na barakoa ameshikilia faili, linaloonyesha maendeleo ya wagonjwa mbalimbali akipita kitanda kwa kitanda kukagua na kujua afya za wagonjwa.

Madaktari na wauguzi mbalimbali walio mzunguka mgonjwa kwajili ya kumfanyia upasuaji, mionzi mikali inayo mulikwa na taa iliyoko juu kwajili ya kuuwa wateja mbalimbali wanao shambulia eneo hilo.

Madaktari, wafanyakazi na wauguzi; tayari kupigwa picha ya pamoja, waliosimama nyuma ya wengine waliokaa katika viti vya mbao. Hii huashiria ufanyakazi bora na ushirikiano baina yao.

Mtoto mdogo akipimwa uzito juu ya mizani iliyoegeshwa kwenye mbao ndani ya kliniki, ili kujua maendekeo kwa ajili ya afya bora.

Daktari wa kiume pamoja na muuguzi wake wamesimama huku wakimtibu mtoto mdogo aliyelazwa katika kitanda cha hospitali, kumwangalia afya na tatizo lolote alilonalo.

Nesi wa kike akiwa amemshikilia mtoto mdogo akiwa amemfunika na kitambaa kizito ili apate joto, tayari kumpeleka kitandani baada ya kupelekwa hospitali.

Daktari aliyevalia koti jeupe na barakoa mdomoni, akimkagua au kumfanyia uchunguzi mwanamke mmoja aliyeketi juu ya kiti kilichotengenezwa kwa mbao, ili kujua afya ya watu mbalimbali nje ya hospitali.

Watoto wadogo wanafunzi wa chekechea wamesimama kwa mistari tayari kupewa vidonge vya chanjo na watu wa afya, ambavyo husaidia kuwalinda na maambukizi au magonjwa mbalimbali.

Dawa mbalimbali za asili zilizo wekwa kwenye kopo au vyombo zinazotumika kuwatibu wanyama na viumbe wengine

Dawa mbalimbali za asili zilizopo juu ya meza ya mbao ndani ya mabakuli madogo, tayari kwa matumizi ya binadamu kutibu magonjwa tofauti.